Mwalimu wa kiume aliyesimama darasani akiwa mbele ya wanafunzi anawafundisha kwa unyenyekevu mkubwa, wanafunzi hao wa shule ya msingi kwa ajili ya kuhakikisha wanapata elimu stahiki ya awali na hivyo kuwasaidia katika maendeleo yao kwa maisha ya baadae.

Mtu mzima aliyevaa mavazi ya kawaida akiwa katika chumba cha darasa, anaandika ubaoni ikiwa ni sehemu ya mafunzo kwa kujadiliana katika elimu hii inayotolewa kwa watu wazima na hivyo kuwapa ujuzi wa vitu mbalimbali kama vile kusoma na kuandika.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliopo darasani, wakiwa katika kufanya mtihani kila mmoja akiwa makini katika kiti chake ameshika kalamu na karatasi wakati anajaza kama sehemu ya kupima kile walichokielewa, katika mafunzo yao kwenye ngazi hiyo ya elimu.

Mwalimu aliyepo ndani ya chumba cha darasa akiwa amezungukwa na madaftari mezani, anafanya kazi ya kusahisha. Na ivyo kuangalia maendeleo ya wanafunzi hao wa shule ya sekondari, kwa ajili ya kuwasaidia kuimalisha elimu yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa na vitendea kazi kama vile vitabu, kalamu pamoja na kompyuta mpakato, wamekusanyika kwa lengo la kujadiliana kwa heshima ikiwa ni sehemu ya kuimarisha mafunzo yao ya taaluma katika elimu za ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika chumba kikubwa cha darasa, wamekaa kwenye viti wakiwa katika mfumo wa kujadiliana kuhusiana na masomo yao, huku pembeni kukiwa kuna rafu zilizosheheni vitabu, na mbele kuna skrini inayowasaidia kujifunza kwa njia za kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu, waliopo katika chumba kidogo cha darasa, wakiwa wanasikiliza kwa umakini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele yao, anayewafundisha kwa ufundi wa hali ya juu na kuhakikisha wanapata mafunzo yanayoweza kuendeleza taaluma yao katika ngazi za elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa chenye mazingira safi, wakiwa wanafanya mtihani wa kujipima katika elimu yao hiyo ya ngazi za juu na hivyo kuimarisha taaluma yao kwa ajili ya kuajiriwa au kujiajiri kwa kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya darasa, wakiwa wamekaa kwenye viti vyao. Wanasikiliza kwa umakini mafunzo yanayotoka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao, na hivyo kuimalisha taaluma yao ya elimu ya ngazi za juu.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliyopo katika chumba cha darasa, wakiwa wamekaa kwenye viti vyao kwa umakini mkubwa, wakisikiliza mafunzo ya elimu yanayotolewa kwa ajili ya kuimarisha taaluma zao.

Wanafunzi wa kike waliyopo ndani ya chumba cha darasa wakiwa wamevaa sare za rangi ya machungwa katika chuo hiko cha urembo wakiwa wanasikiliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi wao aliyesimama mbele akiwa ameshika baadhi ya vyupa na vingine vikiwa mezani kwa ajili ya mafunzo ya urembo.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliopo ndani ya chumba cha darasa, kila mmoja akiwa ana madafari pamoja na kompyuta mpakato mbele zao katika meza. Wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi aliyesimama mbele kwa ajili ya kuimarisha taaluma yao katika elimu hizo za ngazi za juu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi aliyopo katika maabara maalumu, mezani kukiwa na vifaa mbali mbali vya kielotroniki pamoja na mashine za umeme anazozitumia kwa ajili ya kuimarisha utaalamu wake wa kutumia nyenzo hizo kufanyia kazi mbali mbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia mavazi ya rangi ya bluu iliyokolea, wakiwa katika karakana yenye magari mabovu, wanafundishwa namba ya kutengeneza na kukabiliana na matatizo mbalimbali yanayoweza kutokea kwenye magari.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa darasani wamekaa karibu na meza wakitumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani, vifaa hivyo ni muhimu kwa mafunzo yao ya vitendo ambapo wanajifunza ujuzi wa kiufundi kama vile umeme au mashine.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliopo ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wakiwa wanatumia mashine zilizopo mezani kwa ajili ya kujifunza na kuongeza taaluma yao, katika matumizi ya vitendea kazi kwa ajili ya kufanyia kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya karakana yenye magari mabovu pamoja na mkufunzi wao anaewaelekeza jinsi ya kutumia ubunifu pamoja na taaluma waliyonayo katika kutengeneza magari hayo. Njia hii ikiwasaidia kujikwamua kiuchumi kutokana na kazi mbalimbali katika jamii zao.